Kuna mtu mlemavu ambaye anavaa sare za inchi ya Kenya imeandikwa Kenya. Anacheza mchezo wa kidanda mchezo mbele yake inakaa mpira

Hapa ni darasani, ambayo limebandikwa na ubao mweupe, pamoja na kipima cha mistari ndefu. Hiyo ubao imeandikwa na a,b,c.

Hapa ni pahali ambapo huwa watu wanaekanga vitabu, seli na vitu vingine ambazo watu wa ofisini huwa wanaekanga pamoja na shuleni, walimu ambao huwa wakikaa ofisini huwa wanaekanga vitu hapa.

Wanaume watatu wanasimama ndani ya uwanjani huku wakitaka kucheza mpira. Mmoja wao ni hawana legs na wanatumia tu miti tu wanatumianga.

Shule za kichache ambayo watoto wadogo wanasomeshwa hapa kuna kitu wamechora ukuta ya nje ya darasa kama vile ndovu na girafu.

Hapa naona ukuta nyeupe ambayo imendikwa na kalamu. Hapa ni darasa. Wanafunzi wameandikiwa na hii ukuta.

Watu wengi wanakaa pamoja , pia wanakaa juu ya magari ya kicheo wanampigia historia wanachekesha pamoja

Kitabu cha Kiswahili ambacho kimeandikwa sarufi: matumizi ya hiki na hivi alafu hicho kitabu kuna picha nyingi sana, kama vile mwanaume ambaye amevaa kanzu, mwingine amevaa sare za shule.

Kafaka ya kufai kitu, kuna makabati mbili ambayo yamewekwa hapa pamoja na kiti. So , kuna mtu anammsomea vitabu ama anakaa hapa.

Rafu ambayo iko na nafasi nyingi ndani yake. Pia wamewekwa laptopu tano hivi ndani yake, halafu kuna faili ndani ya hiyo rafu yote, halafu imeandikwa numbers .